Hapa pana kundi la watu wamo kwenye kiwanja labda ni kwa ajili ya michezo, pana mwanamke anaye onyesha sura ya tabasamu huku ameshikilia kitambaa kilicho andikwa Bandari FC. Mazingira yanaonekana kuwa ya michezo.